Watu watatu wameketi kwenye meza nje. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mchanga mgongoni, na wote wazima wamevaa barakoa. Inaonekana kama kituo cha afya au eneo la huduma za jamii.

Wafanyikazi wa matibabu watatu wakiwa wamevalia sare za kijani na barakoa, wanaskuma kitanda cha mgonjwa. Mgonjwa amefunikwa Kwa shuka nyeupe. Hii inaashiria usafirishaji wa mgonjwa ndani ya kituo cha matibabu.

Mwanamke amesimama karibu na meza akijishughulisha anaonekana akitayarisha kitu ndani ya juba ndefu, vifaa mbali mbali vya ofisi viko juu ya meza, jumba hicho kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Mama huenda na mtoto wake wako ndani ya chandarua. Mtoto mchanga amelala juu ya kitanda cha rangi ya kijani. Mama anamuangalia mtoto kwa upande.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa blanketi jekundu. Miguu yake imefungwa bandeji na vifaa vya chuma. Meza yenye vifaa vya matibabu iko kando. Hii ni taswira ta hospitali.

Hali ya afya inaonyesha wataalamu wa afya wakiwahudumia watu chini ya hema. Dawa na vifaa vya matibabu vimepangwa kwenye meza. Watu wanasubiri au wanapokea huduma, ikionyesha cliniki ya simu au kambi ya matibabu.

Treni ya matibabu iitwayo Beyond Zero Mobile Clinic inatoa huduma kwa wagonjwa walio nje. Watu wamekaa wakisubiri matibabu kutoka kwa daktari aliyesimama kwenye ngazi. Hii inaonyesha huduma za afya zikihamia karibu na jamii.

Gari jeupe kubwa lenye neno Beyond Zero Mobile Clinic limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Mti umeonekana upande wa kushoto na mwanaume amesimama karibu na meza iliyojaa vitu.

Lori ya rangi ya samawati na nyeupe lenye alama ya msalaba mwekundu na maneno Lapia county na beyond zero clinic limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Watu wamesimama karibu na lori hilo wakionyesha ishara za kupokea huduma. Hali hii inashiria kliniki ya rununu inayotoa huduma za afya mashambani.

Gari jeupe la beyond zero mobile clinic, limeegeshwa likiwa wazi kutoa huduma. Abiria kadhaa wamesimama nje wakisubiri huduma .Huku daktari au muuguzi akisimama kwenye ngazi .Mapambo ya balooni ya rangi mbali mbali yana ashiria tukio au sherehe maalum.

Gari jeupe la kliniki ya meno limesimama kwenye nyasi. Bango la Dental Clinic na nebo ya Astradental, limeonekana wazi. Miti ya kijani kibichi imelizingira eneo hilo. Hii ni huduma ya kliniki ya meno ya rununu.

Gari la kliniki ya Simu ya Bet Mugo Cancer Foundation limesimama, limepambwa kwa nembo za saratani ya matiti, shingo ya kizazi na tenzi dume magurudumu ya gari yanonekana. Hii ni gari la huduma za afya.

Kikundi cha watu wazima wamekusanyika ndani ya chumba. Wamekaa kwenye viti wengi wao wakionekana kushiriki mazungumzo au mkutano. Bango lenye maandishi linaonekana kwa nyuma.

Mwanamme anatabasamu akionyesha meno yake meupe huku daktari wa meno akimhudumia. Mikono ya daktari iliyovalia glavu za bluu inashikilia vifaa vya meno. Hii inaashiria mwanamme huyu amemaliza au anapokea matibabu ya meno.

Madaktari wawili wamevalia mavazi maalum ya upasuaji. Mmoja wao anafanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa. Nuru mkali inamulika eneo hilo.

Wanafunzi watano wamevalia makoti meupe ya mahabara na barakoa. Wanafanya jaribio kwenye meza wakiwa wamesimama na kuketi. Vifaa vya mahabara vimetandazwa kwenye meza. Huu ni mkusanyiko wa wanasayansi wachanga.

Vyombo vitano vya meno ,vimepangwa kwenye meza ya zambarau, kioo cha meno kimoja kinaonekana. Vyombo vingine viko na ncha kali, zinatumika kwa uchunguzi wa meno.

Mwanaume analala kwenye kiti cha daktari wa meno, mdomo wake ukiwa wazi kwa uchunguzi. Daktari aliyevalia glavu nyeusi, anatumia vifaa vya meno kumchunguza. Hii inaonyesha mwanaume huyu akipata matibabu, au, uchunguzi wa meno.

Brashi yenye rangi nyeupe na blue inatumika kwenye jino la mbele ikionyesha matibabu ya meno. Uso wa jino unaonekana wazi ukionyesha usafi. Hali hii inaashiria huduma ya meno.

Mwanaume anatabasamu akisafisha meno yake kwa kijiti. Meno yake yanaonekana meupe na safi. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali.

Magari ya zimamoto mekundu yameegeshwa barabarani wakati wa usiku. Moshi unatoka kwenye jengo la ghorofa na maji yametapakaa chini. Hali hii inaashiria tukio la zima moto.

Mji umefurika maji yakifikia magoti ya watu. Watu wanapambana na mafuriko wakijaribu kupita. Majengo yamezungukwa na maji machafu.

Watuu kadhaa wamejipinda kwenye maji yaliyotwama wakijaribu kuvuka . Baadhi wamevaa fulana za uokoaji na mmoja amebeba besheni kichwani . Hii inaashiria jitihadi za uokoaji au kuvuka eneo lililojaa maji.

Watu wawili wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye chombo chenye nembo ya UNICEF , chombo hicho kimewekwa juu ya kiti cha plastiki cha buluu nyuma kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati.

Mnyama anayeonekana kuwa amekufa, amelala chini ya miti mirefu. Miti hiyo imeenea katika eneo kubwa la msitu. Anga la blue linaonekana kwa mbali.

Mtoto anakunywa maji safi kutoka bomba. Maji yanatiririka kwa kasi yakionyesha upatikanaji wa huduma muhimu. Uso wa mtoto unaonyesha utulivu na kuridhika.

Tone la maji limeruka angani likitengenza umbo la taji. Maji yanaonekana yakigonga uso wa chombo chenye giza. Mandhari ya nyuma haionekani vizuri ikisisitiza uzuri wa tone la maji.

Jengo la hospitali linaonekana likiwa na jina accident and emergency centre kwenye ukuta wake. Gari jeupe la Nissan la wagonjwa limeegeshwa mbele ya mlango huku watu kadhaa wakiwa wamesimama karibu. Hii inaashiria shughuli zinaendelea kwenye kituo cha dharura.

Maabara ina vifaa mbalimbali vya kisayansi. Chupa nyeupe na kijivu zimepangwa chini ya meza. Kifaa kikubwa cheupe kikiwa na maandishi Hemostar 200 kipo juu ya meza.

Madaktari bingwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji. Wamekusanyika karibu na skrini kubwa, wakifanya upasuaji. Mwangaza mkali kutoka juu unaangaza eneo la upasuaji.

Kifaa cheupe cha kielectroniki chenye nyaya nyekundu na nyeusi, kimepangwa. Kinatumika kwa matumizi ya kielektroniki sehemu ya juu ina vitufe na skrini ndogo.

kifaa cha kisasa cha kupima afya kimewekwa juu ya meza ya jikoni. Printa ndogo imeshikana nacho ikitoa karatasi yenye matokeo. Eneo la kazi linaonekana safi na limepangwa vizuri.

Magodoro meusi yamepangwa juu ya kila mmoja, yakitengeneza rundo refu. Kila godoro, limefunikwa kwa plastiki nyeusi, likionyesha ni mpya. Yamepangwa kwenye ardhi yenye matofali.

Mizani nyeupe ya kupima watoto imewekwa kwenye meza ya mbao. Cheti cha The Nutrition department imebandikwa ukutani. Karibu na mizani kuna vijitabu vyekundu na vyeupe.

Kitanda cha uchunguzi na matibabu chenye godoro jeusi na fremu ya chuma, kipo chumbani. Kina sehemu inayoweza kuinuliwa kwa kichwa na miguu, ikionyesha utendaji wake. Ngazi ndogo mbili za chuma zimewekwa mbele, zikiashiria kupanda na kushuka.

Kibandikio cheusi cha goti chenye tundu katikati kinaonekana kina mikanda miwili inayoweza kurekebishwa, moja juu na nyingine chini kwa ajili ya kufunga vizuri. Hiki kinaweza kutumika kutoa msaada na faraja kwa goti lililoumia au dhaifu.

Mgonjwa analala kitandani hospitalini. Mkono wake ukiwa umefungwa na kuwekwa kwenye kamba za kunyoosha mfupa. Mhudumu wa afya aliyevaa glavu anaonekana akishughulikia vifaa vya matibabu. Hii inaashiria matibabu ya jeraha la mkono labda kutokana na kuvunjika.

Damu inapita mirija maalum ikitokea kwenye chupa kwenda kwa mgonjwa. Mirija hiyo imeunganishwa na mfumo wa kuongezewa damu. Kioevu chekundu kinaonekana kikipita polepole.

Kifaa cha elektroniki chenye skrini ya dijiti kinaonyeshwa. Skrini hiyo inaonyesha vipimo mbalimbali kama vile unyevu, joto la hewa, joto la ngozi na kiwango cha oksijeni. Pia kuna tarehe ya 2025/02/28 14:18 .

Mwanamke anaonekana akihisi maumivu ya kichwa akiweka mkono wake kwenye paji la uso. Mkono mwingine ameuweka mbele akionyesha ishara ya kusisitisha.

Glovu za kijani zinashikilia chupa ya chanjo ya kifua kikuu. Sirinji ya sindano ndefu inaonekana pembeni. Mandhari ya nyuma ni nyeupe ikisisitiza chupa ya chanjo.

Chupa ndogo ya kioo ina kofia ya dhahabu. Lebo ya manjano ina maandishi meusi yenye neno Poxvax Liquid ya rangi ya kahawia. Imejazwa ndani ya chupa. Hii inaonekana kuwa ni chupa ya dawa.

Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe na barakoa, akisimama karibu na kitanda cha hospitali. Vifaa vya matibabu na chupa za oxigeni zinaonekana, vimewekwa pembeni. Hii inaashiria mazingira ya hospitali , yenye vifaa vya kisasa na bango la udhamini.

Mkono wa mtu mzima, unanywesha mtoto mdogo dawa ya matone mdomoni. Mtoto ameinamisha kichwa nyuma na amefungua mdomo. Asili ya picha ina mimea ya kijani kibichi.

Muuguzi amevalia barakoa na sare nyeupe akijaza sindano na dawa kutoka kwenye chupa mbili ndogo. Mikono yake inaonekana ikiwa makini, ikionyesha umakini kazini. Hii inaashiria mchakato wa kuandaa chanjo au dawa kwa ajili ya mgonjwa.

Mtoto mchanga amelala kitandani, akiwa amevalia nguo za kupendeza. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimuhudumia mtoto, labda akimbadilisha nguo. Mazingira yanaonekana kama chumba cha hospitali au kliniki ya watoto.

Kituo cha kunawia mikono kimejengwa kwa mbao, konteina la bluu la maji limewekwa juu, likitwaa huduma. Ndoo mbili, moja ya kijani, na nyingine nyeupe ziko chini.

Mikono inaonekana ikishika sabuni nyeupe chini ya bomba la maji, huenda ni mikono ya mtoto. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hadi kwenye ndoo iliyo chini.

Kuna uwanja wa michezo wenye nguzo na wavu wa mpira wa kikapu. Wavu huo umewekwa ukionyeshwa rangi nyekundu, nyeupe na bluu . Anga la bluu linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Miti mirefu yenye majani mabichi imeja kwenye shamba. Anga la bluu lina mawingu meupe, likionyesha hali ya hewa nzuri. Jua linangaa kupitia matawi ya miti.

Mmea mkubwa wenye majani mabichi, umesimama wima .Majani yake ni mapana na yameelekezwa juu, yakionyesha ukuaji mzuri. Hali hii inaashiria mazingira ya asili au bustani.

Mti mkubwa wenye majani mabichi mengi unaonekana. Jua linang'aa kupitia matawi na kuunda miale ya mwanga inayonekana. Huu unaweza kuwa mti wa matunda labda mti wa embe.

Miti mirefu yenye majani mabichi imesimama wima ikifikia angani. Miale ya jua imepenya kupitia matawi ikionyesha uzuri wa asili. Mazingira yanaonekana tulivu na yamejaa mimea.

Shamba la kijani kibichi lina mimea mirefu. Nyasi ndefu inafunika arthi ikionyesha mazingira asilia. Uzio wa mbao unaonekana kwa mbali.

Mmea huu una majani membamba na marefu. Unaonekana umepandwa ardhini karibu na mimea mingine. Kuna majengo ya mbao kwa mbali upande wa kulia. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali.

Mimea yenye maua ya manjano imesimama kwenye ardhi yenye miti. Matawi ya kijani yameenea kote, yakionyesha maisha. Anga la bluu linaonekana juu likionyesha mazingira ya asili.